Ng'ombe wa rangi ya udongo wanapendeza. Wameelekezwa katika maji ya dawa yaliyohifadhiwa katika chumba maalum. Chumba chenyewe kimejengwa kwa chuma na mabati.

Shamba la migomba ya ndizi linavutia kwa kweli. Kuna migomba mirefu na mingine mifupi. Migomba yenyewe imeota ndizi kubwa za kuvutia za kijani kibichi. Shamba ina rotuba ya hali ya juu.

Watu wengi wamelitembelea shamba la mkulima shupavu anayefanya ukulima wa kupanda na kukausha nyasi. Mkulima huyo amezamia kazi yake. Watu hawa wamesimama kando kwa mshangao wakiangalia jinsi anavyofanya kazi yake.

Mwanamume aliyechutamaa amevalia chepeo cha rangi ya samawati na nyeupe. Anakama ng'ombe aliyetulia katika zizi lake, Mazingira yenyewe ni ya ardhi ya kitambarare.

Wanawake wanauza maziwa katika sehemu fulani yenye ardhi tambarare. Wateja wao wamesimama kupimiwa maziwa kwenye kyombo maalum.

Wangi wamesimama katika zizi la ng'ombe, lililoundwa kwa muundo wa kisasa. Umekorogwa kwa simiti na mbao na chuma. Ndama wenyewe wana rangi za kupendeza, rangi nyeusi na nyeupe.

Kibanda hiki cha kisasa kilichojengwa kwa misingi ya kisasa na teknolojia mpya kinapendeza. Kina sukari nyingi iliyosiagwa kutoka upande wa juu kuelekea upande mwingine.

Wakulima wamevuna ndizi nyingi. Ndizi zenyewe, hazijaiva. Ni ndizi za kijani kibichi. Wamekaa katika sehemu fulani kusubiria gari la kubeba ndizi hizo. Nyuma yao kuna jumba bovu lililojengwa kwa misingi isiyopendeza.

Vina rotuba ya kiwango cha juu. Lina mimea ya mihindi. Mihindi yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi. Imevamiwa na wadudu na magonjwa. Imevunjika matawi na majani yake sio ya kupendeza.

Shamba lililopandwa migomba ya ndizi inapendeza. Migomba yenyewe ni mirefu na inatoa ndizi changa. Ndizi zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi.

Sehemu ya soko hili inauza ndizi. Zimeiva kupitiliza. Sio ndizi za kupendeza. Wanawake wanaopanga ndizi zenyewe sio warembo. Nyuma ya soko lenyewe, watoto wachafu na watu wengine wamesimama.

Ndizi zilizovunwa kutoka shambani, zimeiva. Zimewekwa sehemu fulani. Watu ,wanaonekana kutembea, kando na sehemu iliyowekwa ndizi. Mama aliyeegemea kreti za mikate, anazitazama ndizi zenyewe.

Shamba la ndizi linapendeza. Lina migomba mingi ya ndizi iliyoota ndizi. Ndizi zenyewe hazijakomaa . Ni ndizi za rangi ya kijani kibichi. Migomba yenyewe ina matawi mengi.

Hili lina rotuba ya hali ya juu. Lina migomba ya ndizi mirefu na mifupi. Migomba yenyewe imeota ndizi. Imepandwa kwa laini kwa ustadi.

Mkulima mzee amejizatiti katika shughuli za kilimo, amevaa mavazi maalum na kujitwika kifaa cha kunyunyizia ng'ombe wake dawa ananyunyizia ng'ombe dawa katika zizi lake.

Shamba la rotuba ya hali ya juu lina ndizi za kuvutia. Lina migomba mirefu na mifupi. Migomba yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi. Nyasi zilizomea kwenye ndizi zinakera.

Kikapu cha kubeba unga cha kitamaduni, kimewekwa katika mazingira safi. Upande wa nyuma, mtungi wa samawati wa kubeba maji na mtungi mwingine wa mabati unaonekana.

Mama shupavu mwenye bidii za mchwa amezamia kazi yake. Analikagua ndizi lililo kwenye mgomba. Nyuma yake, migomba mirefu mirefu na mifupi ya ndizi inaonekana. Miti ya kupendeza pia inaonekana.

Nyasi zilizokauka zimekusanywa mahali Fulani , zimefungwa kwenye makundi maalumu Nyasi hizo zinaonekana kua ni za kupendeza wateja , pengine wanasubiria watu wazinunue.

Shamba la migomba ya ndizi linapendeza, limepaliliwa na kuwekwa maji kwa ustadi. Lina rangi ya kijani kibichi na bado halijaota migomba ya ndizi.

Mwanamke anayefanya kazi katika kituo cha kukusanya maziwa, amevaa mavazi maalum ya kazi. Anamwaga maziwa katika kifaa cha kielektroniki cha kuchunga maziwa ili yasiharibike.

Mkulima amesimama kando ya ndizi alizozivuna kwenye shamba lake. Ndizi zenyewe ni nyingi. Ni zarangi ya kijani kibichi, na zimekusanywa kwenye upande wa mbele wa shamba lake, ameegemea mti ambao umekauka. Nyuma yake kunaonekana migomba mirefu na mifupi ya ndizi.

Shamba la mahindi lina rotuba ya hali ya juu. Lina mimea ya mihindi iliyopandwa kwa laini ndefu ndefu. Mihindi yenyewe imeota zao kubwa la mahindi. Mahindi yanapendeza.

Kituo cha kukusanya maziwa. Kina bango lililoandikwa jina la Kituo hicho na picha mbili, ngombe na mtungi wa maziwa. Wateja wamejumuika katika duka lenyewe kupata huduma.

Kituo cha kukusanya maziwa kinafurahisha kwa usafi wake uliodumishwa. Mtu mmoja aliyeleta maziwa yake kwa pikipiki anafungua mitungi kupeleka maziwa kwenye kituo hicho. Gari kubwa la kukusanya maziwa limekuja kuchukua maziwa yaliyoletwa humu.

Mkungu wa ndizi zilizoiva umeshikiliwa nje ya jengo fulani. Ndizi zenyewe ni za rangi ya manjano. Jengo lililojengwa kwa ustadi linaonekana upande wa nyuma.

Shamba kubwa la kupendeza lina mimea mingi. Lina migomba mirefu ya ndizi na miti mingi iliyopandwa kwa pamoja. Migomba ina rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa na ugonjwa kwasababu haina matawi mengi.

Mkilima aliyejizatiti katika shughuli za kilimo. Amevaa mavazi maalum ya kazi yake. Anawakama ng'ombe. Ng'ombe anayekamwa chuchu zake zinaelekezwa kwenye ndoo nyeupe, ambayo inatumika kukusanya maziwa hayo.

Sehemu ya kuosha ng'ombe imejengwa kwa muundo wa kisasa na ina mbao, mabati na ukuta uliokorogwa. Ng'ombe anaelekezwa upande wa dawa ili aoshwe. Mwanaume na wanawake wanaonekana kumskiliza mtu fulani upande mwingine.

Mkulima wa maziwa amezamia kazi yake. Anamwaga maziwa kwenye mitungi iliyopangwa katika gari lake. Gari lenyewe ni la rangi ya machungwa. Mitungi ni mieupe na mazingira ni ya mimea mingi. Upande wa nyuma kunaonekana miti iliopandwa kwa ustadi.

Shamba la migomba ya ndizi limepaliliwa. Lina migomba mingi mirefu na mifupi ya ndizi. Majani ya migomba hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi iliyokolea.

Mahindi mazuri yaliyokomaa, yameanikwa kwenye jua. Mwanaume anayaokota mahindi yaliyo haribika kutoka kwenye mahindi yake. Ni katika sehemu ya ardhi tambarare.

Maziwa yaliyoganda almaarufu sugu yameekwa katika bakuli ya glasi. Ni maziwa ya kupendeza na yamehifadhiwa katika sehemu maalum. Mengine hugonja kitoweo cha ugali ili yatumike kama chakula.

Shamba lenye migomba mirefu mirefu na mifupi mifupi linapendeza. Kuna mgomba ulioota ndizi. Ndizi yenyewe ni ya kijani kibichi lakini haijakomaa. Shamba lenyewe limepaliliwa. Ndizi hizi zimepandwa kwenye laini tofauti tofauti refu.

Shamba lenye rotuba ya hali ya juu, lina mahindi, migomba na nyasi za kawaida. Upande wa nyuma kunaonekana kuwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Upande wa juu kuna mawingu yanayopendeza yanaashiria mvua.

Mkungu wa ndizi ambazo hazijakomaa vizuri zinapendeza. Bado haujakatwa kutoka kwa mgomba wake. Ndizi zenyewe ni nyingi na ni za rangi ya kijani kibichi. Mazingira ni ya shambani.

Watu wengi wamejumuika katika sehemu fulani kuelezwa jambo fulani kuhusu kifaa cha kulima. Watu waliovalia mavazi maalum ya rangi nyeupe wanaonekana kuwa maafisa wa kilimo wanawaonyesha mambo hayo wamevaa mashati ya rangi ya kizambarau.

Kuna mfanyakazi fulani anaonekana kuwa makini kwenye kazi yake katika kituo cha kukusanya maziwa. Amevaa mavazi maalum na katika kituo hicho kuna vitu mbalimbali kama vile mitungi ya maziwa, vifuniko, kuna kijikaratasi ukutani na mazingira yenyewe yanafurahisha.

Watu watatu wanaonekana katika shamba la ndizi, ambapo sehemu walipo, haina migomba ya ndizi. Imetandikwa majani ya ndizi na imewekwa ndizi zilizo komaa. Upande mwingine wa nyuma kunaonekana migomba ya ndizi mirefu mirefu, na mingine mifupi mifupi. Shamba lenyewe limepaliliwa.

Migomba mirefu mirefu na migomba mifupi mifupi inaonyesha kuwa rotuba ya shamba hii iko ya juu zaidi. Mama aliyevaa nguo fulani ya kikazi, ameshika ndizi kuonyesha mteja wake pengine imekomaa.

Mfanyakazi wa kiwanda cha maziwa cha Brookside amevaa mavazi maalum ya kazi, ni mtafiti anayefanya utafiti katika maabara ya maziwa, ameshika kijichupa na kifaa anachotumia kupima kitu anachokitafuta kwenye maziwa haya.

Katika kituo hiki cha kukusanya maziwa, kuna wanaume wanaomwaga maziwa kwenye sehemu fulani, wamevalia mavazi maalum na chapeo za rangi nyekundu. Wanaume wengine wako upanda wingine, wamecheka mitungi ya maziwa, na wanaonekana kusubiria kitu fulani.

Sufuria ya ugali ina mwiko unaokoroga maji kuchanganya na unga. Ni sufuria ya bati. Inavutia kwa usafi wake, kwa kweli mpishi haichagui mwiko.

Wafanyikazi wa kituo cha maziwa, wamevalia mavazi yao rasmi ya kazi na barakoa nyeupe pia, kofia nyeupe. Wameshika mtungi wa maziwa kuchunga maziwa haya kuweka katika mtungi maalum. Mavazi yao ni ya kupendeza na ni safi. Mazingira yao ni safi. Kifaa cha kielektroniki pia kinaonekana.

Chane ya ndizi nyingi zimewekwa pembeni. Zimekatwa kwenye shamba fulani lenye migomba tofauti tofauti, upande wa nyuma, migomba mirefu na migomba mifupi inaonekana. Ndizi zenyewe hazijaiva ni za rangi ya kijani kibichi.

Chane cha ndizi zilizokomaa na kustawi vizuri zimepangwa katika sehemu fulani kwa ustadi. Ndizi zilizoiva ziko juu ya chane flani ingine.

Mwanaume aliyejaa furaha tele, amekaa sehemu maalum kwenye chumba. Ameshika ndizi iliyo kobolewa kwenye mkono mmoja na ganda la ndizi kwenye mkono mwingine. Ndizi ambazo hazijakobolewa ziko pembeni. Kuna kijisahani na vitu vingine mezani.

Zizi la ng'ombe la kisasa linavutia. Lina ng'ombe wengi wa aina tofauti tofauti. Ng'ombe wenyewe ni weusi na weupe. Wafanyikazi wa zizi hili wanatembea pembeni kuangalia jinsi ng'ombe wanavyokula chakula. Limejengwa kwa chuma na mabati ya kuvutia.

Chane cha ndizi ambazo hazijaiva kimewekwa kwenye upande fulani wa shamba. Majani ya migomba ya ndizi hizo yamewekwa upande fulani wa ndizi kufunika ndizi hizo zisichomwe na jua.

Mgomba wa ndizi wenye rangi ya kijani kibichi unavutia. Una ndizi changa ambayo hazijakomaa. Ina ndizi nyingi za kuvutia. Migomba ingine inaonekana pembeni lakini si kwa ufasaha.